Hili ni duka au soko la matunda. Tunaeza kuona ndizi nyingi zimening'inia, baadhi zikiwa bado mbichi kijani na nyingine zikiwa zimeiva njano. Chini ya ndizi, kuna rundo la nyanya nyekundu. Inaonekana kama sehemu ya kuuza matunda na mboga.

Hili ni duka au soko la wazi, likiwa limejaa bidhaa mbalimbali. Hasaa mikufu na shanga. Zikitundikwa na kuonyeshwa inaonekana kama ni sehemu ya biashara ndogo. Labda soko la ufundi au la utalii. Kuna mtu mmoja anayesimama katikati anaonekana kuwa mfanyabiashara au mteja anayechunguza bidhaa.

Hili ni chumba kikubwa na cha kisasa cha kuonyesha magari. Ndani yake mna magari mengi yaliyopangwa vizuri, baadhi yakiwa meusi, buluu na rangi nyingine. Chumba hicho kina madirisha makubwa yanayoingiza mwanga mwingi wa asili na nje kunaonekana miti na mijengo mingine.